Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari chenye chuma pamoja na taa nyingi, ndani yake kukiwa na magari mawili, yenye rangi nyekundu na nyeupe, tayari kwa kuuzwa.

Duka kubwa la maziwa ya kila aina yaliyopangiliwa vizuri kwenye safu za mbao zilizonyooka, ndani kuna mtu mmoja mwanaume anaeangalia bidhaa hizo kwa ajili ya kununua.

Jokofu kubwa la maziwa ya kieni lenye Skrini ya kidigitali na sehemu ya kuingiza ujazo, lililopo ndani ya duka dogo la kijani pamoja na mtu mmoja aliyesimama nje.

Jokofu refu la maziwa ya ng`ombe la kielektroniki, lenye kioo na sehemu ya kuingiza ujazo, ili kuweza kupata huduma iliyopo ndani ya duka la kuuzia maziwa.

Jokofu kubwa la maziwa ya “TRUE” , nje kukiwa na skrini ya kisasa pamoja na sehemu ya kuingizia ujazo ili kuweza kupata huduma.

Jokofu refu la maziwa ya ng'ombe la kielektroniki lenye kioo na sehemu ya kuingizia ujazo ili kuweza kupata huduma lililopo ndani ya duka. Mbele kukiwa na mwanamke mmoja amesimama anatabasamu.

Jokofu kubwa la maziwa ya n'gombe la kieletroniki, lenye kioo la asilimia kuongezea ujazo ili kuweza kupata huduma, liko nje mafundi wakwa wakiloangalia ili kuboresha kupata huduma hizo.

Duka kubwa la samani za kuvutia zenye rangi tofautitofauti, lenye ghorofa moja, lililotengenezwa kwa vioo, ndani yake kuna makochi, meza, makabati, vitanda na kadhalika kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Makochi, viti, na meza pamoja na mito vilivyokaa nje kwaajili ya watu kuja kununua na kupeleka nyumbani kwaajili ya kukalia.

Mafundi seremala wawili wa kiume, wakiwa nje ya sehemu yao ya kazi, wanaranda mbao kwa ajili ya kutengeneza samani za ndani, kama viti meza vitanda pamoja na vitu vingine ili kuziuza.

Meza, viti pamoja na makochi, yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na magodoro, yako ndani ya chumba kikubwa ambapo yako tayari kwa ajili ya watu kuja kununua, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Viti sita vilivyotengenezwa kwa mbao na magodoro, vikiwa nje tayari kwa kuuzwa na kupelekwa nyumbani kwaajili ya kukaliwa sehemu tofautitofauti.

Makochi meupe na meusi yaliyotengenezwa kwa mbao, na magodoro yakiwa nje ya duka la kuuzia samani tayari kwa kuuzwa kwa wateja.

Kochi kubwa jeupe, pamoja na mito yake lipo nje ya duka la kuuza samani za ndani, ambalo hukaliwa na watu wanne tayari kwa kuuzwa.

Meza na makochi mengi yenye rangi mbalimbali yaliyotengenezwa kwa mbao na magodoro, yapo ndani ya chumba kikubwa cha mauzo tayari kwa kuuzwa kama samani za ndani.

Duka dogo lililopangiliwa bidhaa vizuri katika safu kama vinywaji pamoja na mwanamke mmoja muuzaji na mwanaume mmoja mnunuaji akiwa anasoma maelezo ya bidhaa anayotaka kununua.

Soko kubwa la mbogamboga pamoja na matunda lenye meza na viti vingi, limejaa watu wengi ikiwemo wauzaji na wanunuaji wa bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Mwanamme mmoja akiwa sokoni anauza matunda pamoja na mboga mboga kama karoti, machungwa, bamia, bilinganya akiwa amezishika kuonyeshwa ubora wake pembeni pia kukiwa na wauzaji wengine.

Soko kubwa lenye watu wa rika tofauti tofauti wakike kwa wakiume wakiwa wamekaa wengine wamesimama wakiwa wanauza vitu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Watu wakiwa katika soko kubwa la matunda pamoja na mahitaji mengine ya nyumbani, mwanaume mmoja akiwa anauza machungwa, vitunguu, pamoja na bamia.

Soko kubwa lililojaa matunda na mbogamboga kama vile hoho, ngogwe, karoti na nyanya pamoja na muuzaji na mnunuaji wa bidhaa hizo.

Soko kubwa lililojaa matunda na mbogamboga mbalimbali kama; nyanya, karoti, vitunguu, machungwa, maboga, matikiti maji huku pembeni kukiwa na wauzaji na wanunuaji.

Duka kubwa la kisasa lenye nguo za kiume kama mashati na suruali, zilizopangiliwa vizuri. Chini kukiwa na sakafu ya mbao pamoja na meza ya mbao.

Duka kubwa la kisasa lenye vioo na sakafu ya vigae, ndani kukiwa na safu zilizopangiliwa vizuri, zilizojaa bidhaa tofauti.